Wakandarasi wa umeme, wanajishughulisha na kazi mbalimbali karibu na mnara, wakihakikisha huduma za umeme zinapatikana kwa majengo madogo, yanayozunguka maeneo hayo.

Nguzo imesimama kwa imara huku zikibebea nyaya nene zilizopangwa kwa mstari, hii husaidia kusambaza huduma ya umeme katika eneo hilo.

Daraja lenye taa nyingi na mitambo ya kisasa, linaangaza njia kwa usalama wakati wa usiku, likiwa na vifaa vya umeme vinavyofanya kazi kwa ufanisi mkubwa.

Mitambo iliyo ndani ya majengo na minara inayoonekana sambamba na barabara, inarahisisha upatikanaji wa nguvu za umeme na kukuza maendeleo ya miundombinu.

Nguzo iliyobeba nyaya nene imesimama kwa uimara nje ya jengo, ikihakikisha usambazaji wa umeme wenye usalama na kuendeleza bila kukatika kwa wakazi wa eneo hilo.

Ndani ya uzio minara imesimama huku ikibeba nyaya nyingi na nguzo zimewekwa kwa nje, hatua inayorahisisha usambazaji wa umeme na kuimarisha huduma za nguvu kwa wananchi.

Mtambo wa ulinzi umewekwa imara, ukiwa karibu na nyaya nene zinazokatiza na taa iliyowekwa kwa ajili ya usalama na mwangaza wa usiku wa eneo hilo.

Nguzo zimejengwa kwa uimara zikiwa zimebeba nyaya nene za umeme, zikihakikisha usambazaji salama wa nishati katika eneo hilo.

Mitambo mingi imewekwa kwa mpangilio mzuri ikitoa moshi wa kazi, hii inadhihirisha nguvu na mchango wa huduma za umeme katika sekta ya viwanda.

Nguzo nyingi zenye nyaya nene zimesimama kwa uthabiti. Jambo linalosaidia kusambaza umeme kwa uhakika na kuimarisha huduma za umeme katika maeneo mbalimbali.

Kando ya barabara ya lami, kuna bwawa kubwa linalotegemea huduma za umeme kwa usambazaji na usimamizi wa maji safi katika jamii.

Mitambo iliyojengwa kwa mpangilio inaendelea na kazi zake, huku mmoja wa mtambo ikitoa moshi inayoashilia shughuli za umeme zinaendelea, ikidhihirisha uzalishaji wa nishati hiyo.

Alama ya kibao imewekwa wazi kuashiria kwamba eneo hilo haliruhusu kuegesha magari ikisaidia kudhibiti eneo hilo.

Alama ya barabarani imewekwa kwa imara kando ya barabara, ikisaidia kudhibiti usalama wa barabarani na kuzuia ajali kwa kuonyesha maneno ya kuvuka kwa watembea kwa miguu.

Watu wengi wamesimama kando ya barabara huku polisi wakisimamia, jambo linalosaidia kudhibiti mwendo wa magari na kuhakikisha usalama wa watembea kwa miguu na madereva.

Mwangaza wa mtaa umewekwa barabarani, ili kuelekeza magari na kupunguza ajali, kwa kudhibiti mwendo wa vyombo vya usafiri.

Alama ya barabarani imewekwa imara karibu na jengo kubwa, ikisaidia kuongoza na kudhibiti usafiri, kwa usalama kwa watumiaji wa barabara hiyo.

Magari yameegeshwa na mengine yanapita kwenye barabara ya lami, pembeni kukiwa na majengo marefu na watu wakitembea. Jambo linaloridhisha umuhimu wa taa na alama za trafiki kudhibiti usalama na mpangilio mzuri wa barabara.

Kifaa maalumu kinachotumika kutengeneza barabara kimesimama barabarani, huku watu wakipita na majengo pembeni yake kuchangia kuboresha miundombinu kurahisisha usafirishaji na kuongeza maendeleo ya kiuchumi.

Kifaa kikubwa cha kisasa kinatumika kutengenezea barabara imesimama imara, kinaongeza ufanisi wa kazi na kuboresha usafiri kwa jamii kwa njia salama na rahisi.

Treni imesimama kwenye reli, huku pembezoni pa njia ikiwa na miti mirefu inayotoa kivuli na mandhari ya kupendeza, ili kuleta utulivu kwa wasafiri.

Magari yanapita kwa wingi kwenye barabara ya lami, pembeni kukiwa na mabango yanayoelekeza njia kwa urahisi, kwa madereva kwa usalama zaidi.

Gari kubwa lililobeba kifaa maalumu limeegeshwa kwenye barabara ya vumbi huku majengo kadhaa yakiwa pembezoni mwa barabara jambo linalo rahisisha usafirishaji wa vifaa vikubwa huchangia maendeleo ya miundombinu ya eneo hilo.

Watu wanapita kwa makini kando ya kifaa kinachotengeneza barabara, wakizingatia usalama wa shughuli za ujenzi na kwa utulivu na tahadhari kubwa.

Barabara imetengenezwa kwa nondo zilizopo chini, na nyumba kadhaa zikiwa kando yake, kuboresha usafiri na kuleta maendeleo katika jamii.

Watu wamesimama kando ya barabara ya lami huku mabango na majengo yakiwa yamejipanga pembezoni, Kuwepo kwa miundombinu bora ya usafiri inanawezesha watu kusafiri kwa urahisi na kwa usalama.

Magari mengi yanapita kwa msongamano kwenye barabara ya lami huku taa za barabarani zikiwa zimesimama kwa usahihi, hii huakikisha usafiri salama na kuzuia ajali za usiku.

Watu wengi wanafagia na kukusanya taka, nje ya jengo kwa kutumia vifaa maalumu. Hii husaidia kuweka mazingira safi na kupunguza hatari ya magonjwa yanayosababishwa na uchafu.

Chombo cha kutupia taka kimewekwa mahali kwa urahisi ili kusaidia usimamizi mzuri wa taka katika eneo hilo, ili kutunza mazingira.

Vyombo vya kutupa taka limewekwa kwa mpangilio mzuri nje ya eneo ya makazi, ili kusaidia usafi wa mazingira na kupunguza usambazaji wa magonjwa.

Watu wengi waliovalia vifaa vya kujilinda wakikusanya taka na kuziweka kwenye gari dogo. Wanahakikisha mazingira yanabaki safi na salama.

Mifuko ya kutupia taka imekusanywa kwa pamoja nje ya nyumba, ili kisaidia kusafisha mazingira na kuzuia magonjwa kwa jamii.

Mtaro unaochimbwa kwa kutumia mashine ya kisasa, kusaidia kurahisisha ukusanyaji wa taka na kuhakikisha usalama pamoja na usafirishaji wa taka kwa haraka.

Vyombo vya taka vilivyopangwa nje na kuzungukwa na miti mingi mirefu, husaidia kurahisisha ukusanyaji wa taka na kuboresha usafi wa hewa wa jamii.

Kifaa maalumu cha kuchakata taka zilizotupwa, kinafanya kazi ya kuzitenganisha na kuzisafisha kwa ajili ya matumizi mengine, au uteketezaji salama.

Vyombo vya kutupia taka vimewekwa kwa imara nje hatua inayosaidia kusafisha mazingira, kwa ajiri ya uchafu na kuhamasisha watu utunzaji bora wa mazingira katika jamii.

Uchafu mwingi umeputwa hovyo katika eneo, hali inayochafua mazingira na kuleta hatari ya afya kwa jamii inayotuzunguka.

Jalala lenye taka nyingi zilizotupwa kwa wingi, jambo linalodhihirisha hitaji la mifumo madhubuti ya usafi na utunzaji wa mazingira.

Eneo kubwa lililotupwa taka hovyo huku majengo yakionekana kwa mbali yanazihirisha umuhimu wa usimamizi bora wa taka ili kulinda afya ya jamii na kuboresha usafi wa mazingira.

Mwanamke aliyevalia sare rasmi anafagia mitaani huku watu wakipita kando yake bila kizuizi. ili kuweka mji katika hali ya usafi na kuongeza ustawi wa afya kwa wakazi.

Mwanamke anakusanya kwa uangalifu uchafu uliotupwa ovyo na kuweka katika gunia, kitendo kunachosaidia kusafisha mazingira na kuzuia kusambaa kwa magonjwa katika jamii.

Eneo la jalala lililojaa uchafu wa aina mbalimbali, taka zimezagaa kila mahali bila mpangilio, na mazingira kuonekana machafu na hatarishi kwa afya.

Wanaume wakisaidiana kukusanya taka kwenye mitaro ya mtaa kwa pamoja, wakitumia vifaa vya usafi kama chepeo na ufagio, hatua inayochangia usafi na afya bora ya jamii.

Eneo kubwa limejaa takataka nyingi zilizokusanywa pamoja, ambapo watu wengi na magari makubwa wanashughulikia usafirishaji wa taka, ili kuweza kulinda afya ya jamii.

Choo kimejengwa kwa ubora na kinahifadhi usafi kinatoa huduma bora kwa watumiaji katika eneo hilo, ikihakikisha mazingira safi na salama.

Gari kubwa la kuhifadhia maji, lipo nje ya jengo kubwa, likisaidia kusambaza maji kwa urahisi na kuhakikisha upatikanaji wa huduma safi za maji kwa wakazi wa eneo hilo.

Chombo cha kuhifadhia maji kimewekwa juu ya kifaa kilichosimama imara. Hii hurahisisha upatikanaji wa maji safi kwa matumizi ya kila siku panapohitajika.